Hapa ni shambani. Mmea wa mhindi umepandwa kwa safu na kunawiri vizuri. Kuna majani yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti mirefu iliyopanda.

Ng'ombe mmoja mweusi, aliyedhoofika kiafya amesimama. Ana miguu minne na mkia mrefu. Amefungwa shingoni kwa kamba ndefu. Pembe zake zimekatwa. Kando yake kuna kichaka, kilicho na miti ya kijani kibichi.

Huyu ni daktari wa maabara, amevalia glovu kwa mikono yake, barakoa kafunika pua na mdomo, miwani pia kavalia, ameshikilia chupa nyeupe kwa mkono Mmoja na huu mwingine kifaa Cha kupima, anatazama chupa hii kwa uangalifu

Ng'ombe aliye na madoadoa meusi na meupe amesimama. Ana miguu minne, ya nyuma miwili imefungwa kamba. Mkia wake ni mrefu. Mashine ya kukamua imetiwa kwenye chuchu zake na inaelekeza maziwa kwa mtungi ulio kando yake.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe amesimama. Amefungwa miguu miwili ya nyuma kwa kamba, chini yake mtu ameketi akimkamua maziwa. Amevaa nguo za rangi ya zambarau na viatu vieusi. Anatumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa yanayotiririka kutoka kwenye chuchu.

Shamba hili limepandwa mimea wa muhindi mkono wa mtu uliyovalia saa na koti wa blue imeshukilia jani majani ya kijani kibichi wamevamiwa na wadudu ambao wametoboa mashimo.

Ng'ombe amesimama, rangi yake ni ya kahawia na madoadoa meupe. Mashine ya kukamua imetiwa kwenye chuchu zake. Inaelekezwa maziwa kwa mtungi wa chuma uliowekwa kando yake.

Mwanaume mmoja amesimama. Amevalia mavazi ya rangi ya manjano na kofia kichwani. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa, mgongoni. Mbele yake kuna ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe kwenye banda.

Mwanaume mmoja mwenye furaha ameketi akiwa ameegemea meza iliyo mbele yake. Amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi. Mkono wa kushoto ameshikilia ndizi moja iliyombabuliwa. Kando yake kuna ndizi kadhaa ambazo hazijambabuliwa.

Chumba hiki ni cha maonyesho. Watu watatu wamesimama. Wawili wa kike na mmoja wa kiume. Mbele yao, kuna mwanaume aliyevalia mavazi meupe anayewazungumzia. Juu ya meza, kuna mitungi miwili wa chuma na wa plastiki.

Ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe amesimama. Amefungwa miguu miwili ya nyuma kwa kamba. Chini yake mtu ameketi akimkamua maziwa. Amevaa anguo za rangi ya zambarau na viatu vyeusi. Anatumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa yanayotirika kutoka kwenye chuchu.

Hapa ni shambani mimea ya migomba imepandwa kwa Mpangilio mzuri majani yake ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi katikati kuna kipande kikubwa kilichokauka konde huu imezungumza na ua wa kijani.

Ng'ombe mweusi wa maziwa amesimama ndani ya banda iliyotengenezwa kutokana na miti, sehemu ya nyuma imeinuliwa juu na ina mabati ana migu minne amefungwa kwa kamba. Kando yake kuna mitungi miwili ya maji, moja ya rangi ya njano na mwingine mweupe.

Wanawake watano wamesimama bahadhi yao wameshikilia zinia, juu yake kuna sahani mbili za rangi ya kijanikibichi na blue ambazo zimepakuliwa chakula, moja anakijiko cha chuma mkononi.

Hili ni shamba la migomba, mmea huu umepandwa kwa safu, majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi, mwanamme mmoja anasimama amevalia suruali nyeusi ameshikilia ndizi mbichi zilizokomaa. Kando yake kuna uwa uliozingira konde hili.

Hiki ni kituo cha kukusanya na kuhifhadi maziwa, mwanamke mmoja amesimama akiwa amevalia koti jeupe na kofia ya kulinda nywele ,amefungua chombo kimoja kikubwa cha chuma, anachota maziwa.

Hili ni shamba la migomba .Mmea huu umepandwa kwa mpangilio, majani yake ya kijani yamekatwa na kutandazwa juu ya ardhi. Ndizi zilizokomaa zimepangwa, nao wakulima wawili waliovalia mavazi ya rangi tofauti wamesimama mwingine akiwa ameketi.

Haya ni mabaki ya maziwa yaliyogandishwa ni ya rangi nyeupe, yametiwa juu ya kichungi cha kijani kibichi, juu yake kuna kijiko cha chuma kinachotumika wakati wa kukoroga.